Dawa hii ni dawa sana kwa kutibu magonjwa kama vile Measles, Mums, Arobela. Dawa hii imedhibitishwa na idhara ya afya duniani, ni dawa ambayo inayotumika kwa kutibu magonjwa haya, na inafaa kutumiwa ipasavyo vile daktari alielezea.